Kundi la wanawake saba wote wamekaa kwenye viti vya magurudumu. Wote wamevalia fulana nyekundu zilizo na neno Kenya imechapishwa juu . Wanaonekana kuwa wametoka kwenye shindano la michezo na wanatabasamu. Mahali hapo panaonekana kuwapa sasa.

Mlango wa mbao ikiwa na bango lilogandikwa katikati limechakaa kidogo lina maandishi mawili ya onyo. Sehemu ya juu ina maneno yanayosomeka no exit for students ikimaanisha hakuna kutoka kwa wanafunzi. Chini, lingine la warning, now no exit .Mlango umefinyagwa kwa namna ya mraba na umepakwa rangi ya hudhurungi.

Kuta za darasa za shule kuna shati za za alfabeti zilizotundikwa ukutani. Chati zingine zina majina ya miezi na mwaka kama vile oktoba, novemba na desemba. Kwenye ubao kuna ratiba au kazi za kufanya zimeandikwa kwa mikono.

Wanariadha wawili wa Kenya, mwanaume na mwanamke wanakimbia pamoja, wanaunganishwa kwa kamba fupi mkononi mwao, ikionyesha mwanamke ni mlemavu wa macho. Wamevalia sare za Kenya zenye majina ya wafadhili. Wanakimbia kwa kasi sana wakiwa kwenye mashindano ya riadha.

Ubao mweupe mrefu unaonekana mbele ya darasa umefungwa ukutani. Kuna maandishi mbalimbali, yaliyoandikwa kwa kalamu nyeusi. Kwenye kona kuna mkebe wa taka wa rangi ya nyekundu.

Eneo la kufifadhi komyuta ikiwa na lango mbili meusi. Juu yake kuna karatasi na kitambaa cha kupanguzia. Upande wa kushoto meza ya komyuta inaonekana ikiwa na viti viwili vyeupe.

Eneo la michezo la watoto. Kuna bembea nyekundu na nyeupe na matairi ya magari yaliyopangwa kando. Eneo hili lina miti na nyasi yaliyokauka. Nyuma kuna nyumba zinazoonekana zikiwa hazijakamilika.

Mwanamke amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi. Amekaa kwa mabenchi ya mazoezi, ya kuinua vyuma. Anaonekana akitazama kitu upande wa kushoto. Nyuma yake kuna baadhi yao nyingi za uzito kubwa.

Bango hili la rangi nyekundu lina saa kubwa katikati lenye pedals zinazoelezea nyakati tofauti. Neno o'clock limeandikwa juu. Methali inaelezea jijsi ya kusoma saa. Kuna picha ya wanyama na vibonzo iliyoandikwa you are late and half past

Jengo la ghorofa tatu linaonekana kwa umakini. Milango mekundu inajitokeza kwenye kila ghorofa. Ngazi na korido zinaonyesha sehemu hii ni makaazi au hosteli .

Mrundiko wa vitabu kadhaa vya Longhorn Computer Science grade seven vikiwa vimepangwa juu ya meza, chini yake kuna nyaya zinazotapakaa ingine ya vitabu imewekwa kando kando ya meza.

Wanariadha wanne wakiume wakiwa wamesimama pamoja baada ya mashindano. Wote wamevalia jezi za kazi. Mmoja wa wanariadha amevaa kitambaa cha macho cha rangi ya kijani na manjano. Wengine wametabasamu huku mmoja akiwa ameinua mkono wake juu.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani fire assembly point lina mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Bango hilo limewekwa kwenye mchanga karibu na tanki kubwa la maji. Eneo hilo lina miti mikubwa na nyasi.

Bango la kufundishia lenye herufi za alfabeti. Herufi kubwa na ndogo zimeandikwa kwa mpangilio. Bango hilo lina mpaka kwenye picha mbalimbali. Sehemu ya chini ina rangi nyekundu na ina neno happy birthday .

Kikundi, cha wanariadha, wa Kenya, wanakimbia kwenye uwanja wa riadha, wakiwa wameshikana mikono, na wamevalia nguo za michezo, watazamaji, wanaonekana nyuma yao, wakiwatazama pia.

Mimea mirefu iliyopangwa vizuri karibu na njia ya lami na miti yenye maua ya njano inaonekana vizuri. Kuna eneo la michezo la watoto lenye slide za rangi nyingi.

Ubao mweupe unaonyesha tarehe Monday 24th February 2025 ,swali la kiroho limeandikwa how did Samuel respond when Jesus called him ,juu ya ubao kuna majina ya miezi.

Kabati la mbao lenye rafu tano na pia kabati jeupe yenye rafu mbili. Kabati la mbao lina vitu kama vitabu na computer ndogo. Sakafu ina vigae vyekundu na meusi. Juu ya ukuta kuna bango lenye michoro. Hali ya chumba inaonekana kuwa na vifaa vichache.

Wanariadha wawili wa Kenya, mwanaume na mwanamke wamesimama wakiwa wanatabasamu. Wote wawili wameshikilia bendera ya Kenya. Mwanaume amevaa vest ya rangi ya machungwa na kiunjano na mwanamke amevaa ya rangi ya sawa. Chini yake kuna paa linayowatambulisha.

Kitabu kimefunguka na kurasa mbili zinaonekana nambari themanini na sita na nambari themanini na saba. Kila ukurasa una aya ya picha zinazohuziana. Picha moja inaonyesha mtu akiwa amekaa chini na nyingine inaonesha watoto wawili wakiwa wanakula.

Ukurasa wa kitabu cha shule. Unaonyesha kichwa competence based curriculum grade 2, environmental activities rationalized notes . Karibu na maandishi, kuna picha mbalimbali za matunda, mifugo, vitu vya nyumbani na vifaa vya bustani.

Jengo lina mchoro wa safina ya nuhu. Wanyama mbalimbali kama vile twiga, tembo na simba, wamechorwa ukutani. Eneo la nje vina vichaka vinavyopunguzwa vizuri.

Kitabu cha shule kinaonekana kinachoitwa, Longhorn Method de Française. Kina picha ya watoto watatu wakiruka kamba. Maandishi chini yanataja kuwa, kitabu ni sampuli.

Wanariadha wawili wa Kenya wakiwa wameshikana mikono. Mmoja amefunga macho na mwenzake amevaa kifaa chenye maandishi Kenya guide . Wanaonekana wakiwa wametoka kushiriki mashindano ya riadha na wapo uwanjani, mbele ya umati wa watu.

Ubao mweupe umejaa maandishi yanayohusu shughuli. Maelezo kuhusu ajenda ya kuongelelea, tarehe na majukumu yameandikwa kwa mkono. Ratiba mbalimbali na sheria zinaonekana wazi.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wakicheza mpira wa miguu wanatumia mikongojo wanapocheza. Mchezaji amevalia jezi nyekundu amepiga mpira kwa mguu wake. Mpira unaonekana ukiwa hewani, Wengine wamevalia jezi ya kijani na manjano.

Mwanafunzi mlemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishika vitabu viwili kwenye mapaja yake. Amevalia shati la miraba fulana ya kijivu na suruali ya buluu. Mkono wake mmoja unashika gurudumu la kiti chake. Anaonekana kuwa kwenye maktaba na rafu ya vitabu zinaonekana nyuma yake.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang anasimama kwa uwanja wa riadha, amevalia shati jekundu lenye neno KENYA. Maandishi chini yake yanatoa maelezo kuhusu uraia wake na tarehe ya kuzaliwa.

Wasichana watatu wanaonekana kukimbia kwenye uwanja wa michezo, wote wamevalia nguo za mazoezi. Mmoja amevaa fulana ya buluu na suruali ya kijivu, mwingine fulana ya buluu na suruali ya buluu na watatu amevaa nguo nyeusi, wako kwenye kiwanja cha kijani kibichi.

Jengo la ghorofa moja refu na la matofali linaonekana mbele likiwa na paa la vigae vyekundu na madirisha mengi. Kuna njia iliyopambwa na mimea inayoongoza kwenye lango. Nyuma ya jengo kuna jumba lingine na miti imezunguka sehemu hii.

Mzee amesimama karibu na mikrofoni na mandhari ni ya manjano akiongea. Amevalia suti maridadi ya samawati na tai. Yupo kwenye hafla ya taasisi ya elimu maalum. Nyuma yake kuna bango iliyoandikwa Kenya Institute For Special Education.

Mwana michezo Hellen Wawira ameketi kwenye benchi la mazoezi na vifaa vya kuinua nyuma viko nyuma yake. Maandishi chini yake yanatoa taarifa ya maisha yake kama tarehe ya kuzaliwa na mchezo wake.

Rundo la karatasi za rangi mbalimbali zilizobiringishwa na kuwekwa ndani ya mfuko. Karatasi hizi zina rangi ya manjano, bluu, waridi na zambarau. Nyuma yake kuna pazia yenye michoro ya kijiometirik, ikiwa na rangi za bluu na kijani na nyeupe.

Bango lenye mwelekeo lililobandikwa kwenye nguzo, lina rangi ya kijani iliyokolea na lina mshale mrefu wenye rangi ya kijani iliyofifia. Mshale unaelekeza kushoto. Juu yake kuna maneno Highschool na chini kuna neno Office .

Timu ya soka ya walemavu ya Kenya imepiga picha. Wanaume wote wamevalia sare zinazofanana. Baadhi yao wanatumia magongo na wamesimama uwanjani.

Ni kuhusu umuhimu wa maji, na kichwa kinachosoma, water is life na maneno every drop counts, please save . Bango linaelezea vyanzo vya maji, matumizi yake, shida zinazohusiana na maji na jinsi ya kuyahifadhi. Sehemu ya chini pia kuna maelezo yanayoonyesha matatizo na njia ya kuzitatua.

Hapa ni darasani ambapo kuna ubao mweupe. Kwenye ubao kuna herufi na sentensi zinazoandikwa kwa mkono. Ukutani kuna chati za herufi na majina ya miezi.

Waendesha baiskeli wawili wakiwa wamevalia sare za timu ya Kenya wakiendesha baiskeli ya watu wawili yenye rangi nyekundu. Wana kofia nyekundu za baiskeli na miwani ya jua. Wote wanaonekana wamejikita kwenye shughuli hiyo?

Samani ya kompyuta inaonyeshwa na skrini ya Dell lenye lebo ya LC5 juu. Kinanda cheusi kipo mbele yake juu ya meza nyeupe. Nyuma kuna kuta ya rangi ya bluu.

Wadada wanne katika maji. Watatu wakiwa wamesimama, na mmoja ameketi kwenye mashua. Mwanamke aliye katikati, amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya, na kofia ya rangi nyeusi. Anaonekana akipokea msaada kutoka kwa mwanaume aliyevalia nguo yenye michirizi ya rangi nyeusi na njano.

Mwanamke mwanariadha amevaa fulana ya maneno Kenya, ameshika bango la bluu lenye maneno ya Paris 2025 Qualified ,nyuma yake kuna maji, miti na boti , bango hilo lina picha la mnara na wanariadha wa makasia.

Cylinder tatu za gesi zimehifadhiwa nje ,mmoja ni wa rangi ya chungwa ,mwingine mweupe ,na ingine nyekundu pia kuna kizima moto kilichotundikwa ukutani.

Kompyuta kadhaa zimewekwa juu ya meza ndefu, zinakaa katika chumba kinachoonekana kuwa maabara ya kompyuta. Sehemu hii inaonakana kuwa na vifaa vya zamani, kiti cha plastiki kinaonekana pia upande wa kulia.

Mwanamichezo mwanamke amevaa jezi ya Kenya akiwa uwanjani. Ametumia mikongojo na amesimama karibu na mpira. Jezi yake ina rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Ameweka miguu yake kwenye viatu vya mchezo. Nyuma kuna stendi ya watazamaji.

Mlango ambao wenye maandishi chemistry lab na biology lab , chini ya maandishi haya kuna bango ndogo iliyoandikwa wear a smile all the time and do not eat with your friends , chini ya mlango kuna vijibandiko vingine vilivyobandikwa.

Mwanamke mwanariadha akivua mashua ametoka Kenya, kwani fulana yake nyekundu imeandikwa hivyo, ameshika mikono ya mitumbwi miwili, maji yanaonekana yakimwagika kutoka kwa harakati za matumbwi.